Huyu ni mkulima, pamoja na ng'ombe. Ng'ombe hawa wanane, wanaonekana kuwa wanakula, pengine pia wameshashiba. Mkulima huyu anawapea chakula ambazo ni nyasi ambazo zimekauka.

Hii ni kampuni ya kutengeneza ama ya kutayarisha maziwa ili wakaweze kutoa zile vitu ambazo hazifai kwenye maziwa ili maziwa hio ikaweze kuwa bora ya kutumika na wakenya.

Sehemu hii ina miti. Vilevile twaeza sema kwamba hii ni sehemu ambao kunatengenezwa maziwa ama maziwa yanatayarishwa na kutolewa uchafu yoyote inayoweza kuwa inataka kuharibu maziwa hii. Maziwa hizi zinawekwa kwenye hizi ndoo ambazo zinataka kusafirishwa.

Huu ni mmea wa mahindi. Mmea huu unamea katika shamba. Mkulima huyu anaiangalia mmea huu ambao unaonekana kuwa umeliwa na vidudu ama unaweza kuwa umepata ugonjwa.

Hili ni shamba la ndizi. Kwenye shamba hii ya ndizi kuna mti wa ndizi mmoja ambao umekuwa na ndizi mzuri na ndizi mingi sana. Ndizi hii ina manufaa kwa mkulima ambaye aliipanda.

Kuna tenki ama vibuyu kubwa kubwa vya kuwekelea maziwa . Mtu huyu ambaye anaonekana kuwa na furaha anaitengeneza maziwa hiyo ili kutoa uchafu na ili maziwa hiyo ikaweze kuwa bora na kutumia.

Huu ni mti wa ndizi. Mti huu wa ndizi ni wa rangi ya kijani kibichi. Vile vile imebeba ndizi inayoonekana kuwa imekomaa na iko tayari kutolewa shambani, kwenda kuuzwa ama kwenda kupikwa.

Hili ni shamba kubwa, kwenye shamba hii kumepandwa ndizi. Ndizi ndio mingi sana kwenye shamba hii . Vilevile kuna mimea kama ;kuna miti ,kuna nyasi na kwenye shamba hii ndizi zimepandwa kwenye mashimo makubwa makubwa.

Hizi ni ndizi ambazo zimeiva, ndizi hizi ambazo zinaonekana kuwa matokeo ya mkulima mmoja kwenye shamba lake aliyopanda ya ndizi. Anaeza zitumia kwa kuziuza, kwa duka mbalimbali ama kwa soko mbalimbali zinazouza ndizi.

Hizi ni ndizi ambazo zimetoka kuvuniwa, mkulima huyu ambaye amesimama hapa kwenye huu mti anaonekana kuwa amefurahi na amefurahia mavuno yake ya ndizi nyingi. Ndizi hizi anaweza akaeanda akaziuza, vilevile akazitumia kwa matumizi yake ya nyumba kwa kuzipika.

Huyu mwanamke anaonekana kuwa amefurahi sana kuwa na uwezo wa kukamua ng'ombe. Ng'ombe huyu anaonekana kutoa maziwa mingi sana ambayo ndiyo inafurahisha huyu mwanamke mwenye anakamua.

Wamama hawa ni wapishi ,wanaonekana kuwa walikuwa wanapika hadi wameshamaliza kupika chakula kimeiva. Sasa wanagawa chakula hicho kwa masahani mbalimbali ili kila mtu aweze kupata chakula chake.

Hawa ni wakulima ama wafanyakazi wa kampuni inayotengeneza maziwa. Wafanyikazi hawa wanaonekana kuwa wanatengeneza maziwa kwenye sufuria hii iliyowekwa kwenye jiko ili angalau maziwa hiyo iweze kufaa matumizi yake.

Hii ni soko kubwa, na kwenye soko hii, kinauzwa ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kubwa ni ndizi nyingi zenye kijani kibichi ambazo mara nyingi watu huzitumia kwa kuzipika.

Hawa ni wafanyikazi, wafanyikazi hawa wanaonekana kuwa wanafanya kazi katika duka ama kampuni, inayotengeneza maziwa. Wafanyikazi hawa wanahakikisha kwamba maziwa ile, iko katika hali inayofaa ili kutumika na watu ambao watauziwa maziwa hiyo.

Hili ni shamba la ndizi, vile vile panaonekana pia kuwa shamba ambalo limepandwa miti kadha kama vile inavyoonekana pale, miti hii ni miti ya kijani kibichi, na ndizi hizi zinaonekana kuwa hazijamea vizuri labda hazijatoa matunda.

Hii ni shamba la mahindi. Shamba hili linaonekana kutofanya vizuri maanake mahindi kwenye shamba hio yanaonekana kuwa yameanza kuoza na hio si nzuri kwa mkulima ambaye alilima shamba hii maanake alikuwa anangonjea matarajio.

Mwanamke huyu amesimamama katika shamba hili lenye mimea kadhaa. Kwenye shamba hii ina mimea kama vile; mboga, mahindi. Shamba hii ina mahindi chache na mboga kadhaa. Mwanamke huyo anaonekana kuwa amefurahi sana.

Hili ni duka kubwa au kibanda kubwa inayotengeneza maziwa na ambayo pia gari hili linatumika kusafirisha maziwa pamoja na yule jamaa wa pikipiki, pia wanaonekana kufunga chupa za maziwa kwenye pikipiki lake ili apelekee mteja wake.

Ng'ombe huyu anaonekana akiwa na maziwa mingi. Mkulima huyu anatumia mashine ili aweze maziwa kwenye ng'ombe hii. Mashine hii ni njia ya kisasa ambayo wakulima wanatumia kukamua.

Hii ni shamba, na kwenye shamba hii, kumepandwa mimea katika sasheti, na hizi mimea, ni mmea wa ndizi. Inaonekana zitatolewa hapa ili angalau zipelekwe katika shamba kubwa ili ziweze kumea vizuri.

Huu mmea unaitwa ndizi, mara mingi mmea huu ukiwa umeshakua unaweza tumika kama chakula, watu wengi ama watoto wengi hupenda chakula hiki, hata mimi mwenyewe napenda kukula chakula hii ya ndizi.